Duka la mapambo pamoja na mavazi tofauti tofauti. Kati ya mapambo yanayo uzwa katika duka hili ni herini, mkufu pamoja na bangili. Vile vile kuna mikoba mbali mbali ambayo inaundwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna pia kofia ambazo ni maridadi, zinazovutia wanunuzi.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo pana mavazi ambayo yametundikwa kwenye viango. Kati ya mavazi haya ni suruali ndefu na koti hata pia sketi. Mavazi haya ni ya rangi tofauti ikitia ndani rangi ya kijivu na hata rangi nyeupe

Duka la mavazi na mapambo, kihususa, mavazi ya wanawake. Duka lenyewe, linajulikana kama Mirosa Classic Collections. Linaonekana kuuza mavazi yenye mitindo mbalimbali, na hata pia mavazi yenye rangi mbalimbali. Kati ya mavazi hayo, mengi yameweza kuvishwa sanamu, zinazoonyesha mitindo ya mavazi.

Sehemu ya duka la mavazi kihususa, duka linalouza vifaa vya watoto. Kwa mbali kuna vifaa vinavyowasaidia watoto kuketi na kuweza kula kwa njia ya utaratibu. Kunavyo ambavyo vinawasaidia watoto kuweza kulala, na pia kunavyo ambavyo vinatumika kwa ajili ya matembezi pamoja na watoto.

Duka la mavazi na urembo linaonekana kupanga mavazi haya katika kategoria tofauti tofauti ili kurahishisha ununuzi. Katikati kabisa pana mavazi yaliyokunjwa na kupangwa juu rafu mengine yakieza kuning'inia. Upande wa kulia kunaonekana picha kwa mbali ambayo inaashiria kwamba hili ni duka la mavazi.

Duka la kuuzia mavazi na mapambo ya aina tofauti tofauti. Kati ya mavazi ni viatu vilivyopangwa kwenye rafu. Vilevile, kuna mavazi ambayo yamening'inizwa kwenye viango. Sakafu la duka hili limeweza kutiwa vigae vya rangi nyeupe. Pia kuna taa zinazoleta mwanga kwenye duka hilo.

Katika duka la mavazi kunauzwa mavazi ya aina mbalimbali. Upande wa kulia kunaonekana kupangwa mavazi aina ya shati ambazo zimekunjwa vizuri. Katikati panaonekana kuning'inia majaketi pamoja na koti na vilevile kuna mikoba ambayo imepangwa kule juu. Pembeni, upande wa kushoto kuna viatu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Duka la mavazi na mapambo linalo julikana kama Vivo kwenye mlango ambao ni wa glasi kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba wote wanakaribishwa kupata turuhani ya asilia thelathini. Mavazi yenyewe yameweza kupangwa kwa njia tofauti huku mengine yakiwa yamevishwa sanamu zenye kuonyesha mitindo ya mavazi.

Duka la mavazi na mapambo, kwa jina Manix. Duka hili limeweza kugawanyishwa katika sehemu tofauti. Kwenye upande wa kushoto kunaonekana mavazi ambayo yamevishwa sanamu ya kuonyesha nguo au mitindo. Mavazi hayo ni ya kiume, na mengi ya mavazi hayo si rasmi. Kwenye upande wa kulia panaonekana mavazi ya kiume, lakini mavazi hayo ni rasmi.

Duka la mavazi na mapambo linalojulikana Kwa jina Max. Mwanadada anaonekana kuingia ndani ya duka hilo, huenda Kwa Nia ya kutaka kununua baadhi ya mavazi yaliyo kwenye duka hilo. Mavazi yenyewe yakiwa yamepangwa kwenye rafu tofauti tofauti huku yakiwa yametundikwa kwenye viango.

Duka la mavazi tofauti, limeweza kupangwa mavazi ya aina mbalimbali. Kati ya mavazi yamekunjwa na kupangwa kwenye rafu, huku mengine yakining'inia ama kutundikwa kwenye viaango. Kuna kibandiko kinachoonyesha turuhani ya asilimia hamsini.

Duka la mavazi hasa mavazi ya kiume, kati ya mavazi yanayouzwa kwenye duka hili ni pamoja na tai, shati na koti ama suti tofauti tofauti mavazi yenyewe ni ya rangi tofauti na yameweza kutundikwa kwenye viyango.

Ndani ya duka hili la mavazi na mapambo pana mavazi ya aina tofauti tofauti hasa mengi yakiwa ni ya wanaume. Mavazi yenyewe yameweza kupangwa kwenye rafu huku mengine yakiwa yananing'inia kwenye viango. Vile vile kuna mavazi ambayo yameweza kuvishwa sanamu za mitindo ya mavazi.

Ndani ya dukakuu linalouza mavazi tofauti hasa mavazi ya wanaume. Kuna mavazi ambayo yamekunjwa na kupangwa ndani ya rafu huku mengine yakiwa yamening'inia. kati ya mavazi yaliyokunjwa na kupangwa ndani ya rafu ni mashati. Kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba kuna turuhani ya asilimia arobaini kwa kila bidhaa.

Ndani ya duka la mavazi panauzwa suti za aina tofauti. Suti hizo zimeweza kuwekwa kwenye viango na kupangwa vizuri kwenye rafu. Suti hizo zikiwa ni as rangi tofauti, rangi ya malai, rangi ya kijivu kati ya rangi nyingine nyingi.

Ndani ya duka hili la mavazi na mapambo panaonekana kuuzwa mavazi ya aina tofauti tofauti, ikitia ndani mavazi ya jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kati ya mavazi yaliyo kwenye duka hili ni mavazi ya rangi tofauti kama vile: rangi nyekundu, rangi nyeupe na hata nyeusi. Vile vile, kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya mavazi tofauti.

Mavazi ya aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa njia tofauti ndani ya duka hili la mavazi na mapambo. Kati ya mavazi yakiwa yamewekwa kwenye viango na kuning'inizwa. Mengine ikiwemo viatu vikiwa vimepangwa juu ya rafu. Mavazi mengine yamekunjwa na kupangwa vizuri kwenye safu ndani ya rafu nyeupe.

Kwenye duka la mavazi, kumepangwa mavazi ya aina tofauti tofauti kwenye rafu, na pia mengine yakining'inia. Mavazi haya yameweza kuwekwa vibandiko vya bei tofauti, ili kuweza kusaidia mununuzi kujua bei ya kila vazi. Mavazi yenyewe pia yana rangi tofauti tofauti ukitia ndani rangi ya manjano na nyeupe.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, kuna mavazi ambayo yamekunjwa na kupangwa juu ya rafu. Mavazi mengine yameweza kuvishwa sanamu ya kuonyesha mitindo ya mavazi, huku mengine yakiwa yamening'inizwa kwenye viango. Mavazi yenyewe ni ya aina tofauti, ya kike na ya kiume.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo. Duka hili linauza mavazi ya aina tofauti tofauti. Mengi kati ya mavazi yanayouzwa katika duka hili, ni ya kiume. Mavazi hayo yameweza kupangwa kihususa. Kwa mfano kuna kibandiko kinachoonyesha mavazi ya wavulana kutoka umri wa mwaka mmoja hadi saba. Kingine kikionyesha mavazi ya wavulana kutoka umri wa miaka saba hadi kumi na minne.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo ambako kunauzwa mavazi ya aina tofauti. Kati ya mavazi ni yale yaliyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu, huku mengine yakiwa yamening'inizwa kwenye viango na kupangwa ndani ya rafu pia.

Duka la mavazi na mapambo kwa jina levis . Mbele ya duka hilo, panaonekana bango ambalo linatangaza kuwa mavazi katika duka hiyo yameweza kupunguza bei kwa asilimia arubaini. Kwenye duka hilo pana mavazi ambayo yamepangwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna mavazi ambayo yamevishwa sanamu ya kuonyesha mitindo ya mavazi, mengine yameweza kuwekwa kwenye viwango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, panauzwa mavazi ya aina tofauti ukitia ndani viatu na hata pia suti. Kati ya viatu kuna vya rangi nyeupe na hata rangi nyeusi. Mavazi mengine yameweza kukunjwa na kupangwa kwenye rafu, mengine yakiwa yamening'nizwa kwenye viango ndani ya rafu.

Sanamu za kuonyesha mitindo tofauti ya mavazi zimeweza kuvishwa mavazi ya aina tofauti ya wanawake ikitia ndani suruali. Mavazi yenyewe yakiwa ni ya rangi tofauti kama vile rangi ya njano na hata rangi nyekundu.

Duka la mavazi na mapambo ambayo inauza mavazi ya aina tofauti na mavazi ya watu wenye umri tofauti. Kati ya mavazi yanayouzwa hapa ni mavazi ya watoto. Mavazi yenyewe yakiwa ni ya rangi tofauti, ukitia ndani rangi ya samawati, rangi ya kijivu katia rangi zingine nyingi. Kibandiko, ambacho ni cha rangi ya chungwa, kimeweza kuwekwa pale kuonyesha wa bei ni shilingi mia moja.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo kwa jina la rossa. Kunaonekana mavazi ya aina tofauti tofauti ambayo mengine yameweza kutiwa kwenye viango na kupangwa kwenye rafu. Kando ya rafu upande wa kulia pana viatu ambavyo pia vimeweza kupangwa. Juu ya rafu hiyo kunaonekana mikoba tofauti tofauti. Mavazi haya mengi yanatumika na wanawake.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, kwenye duka hili, kuna mavazi ya aina tofauti tofauti, kati ya mavazi yanayouzwa, kuna viatu, hasaa vya kike, vilevile kuna mavazi ambayo yamevishwa, sanamu za kuonyesha mitindo ya mavazi, ukutani panaonekana kutandazwa kofia, lenye rangi tofauti tofauti.

Vifaa vingi vya usanaa vinaonekana kuuzwa katika duka hili lenye mavazi na urembo. Kati ya vifaa hivyo, kuna ambavyo vimeigwa muundo wa farasi, vile vile kuna herini, kuna bangili kuna mkufu, ambavyo pia vinauzwa kwa ajili ya urembo wa kina dada. Kunaonekana mwanaume ambaye ameketi akiwa huenda ndiye muuzaji.

Kwenye duka hili la mavazi na mapambo, mavazi yameweza kupangwa Kwa utaratibu ili kurahisisha kazi ya wanunuzi. Baadhi ya mavazi yamevishwa sanamu za kuonyesha mitindo ya mavazi, huku mengine yakiwa yamening'inizwa kwenye viango. Mavazi yenyewe ni ya jinsia tofauti, ya kike na hata ya kiume.

Kwenye duka la mavazi na mapambo, kuna mavazi ya aina tofauti ikitia ndani mavazi ya watoto na ata watu wakubwa. Sanamu za kuonyesha mitindo ya mavazi zimeweza kuvishwa mavazi tofauti. Wanunuzi wawili wanaonekana kwa mbele kabisa, huenda wakichagua bidhaa.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, panaonekana kuuzwa mavazi ya aina tofauti tofauti. Kati ya mavazi hayo, kuna yale ambayo yamekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu, huku mengine yamewekwa kwenye viango na kuning'inizwa kwenye rafu. Vilevile, kuna viatu ambazo zinauzwa. Mavazi haya mengi ni ya kiume.

Duka hili la mavazi na mapambo linauza mapambo ya aina tofauti. Kati ya mapambo hayo ni pamoja na herini, shanga na mapambo yenyewe yameweza kutundikwa kwenye viopoo ili kuwarahisishia wanunuzi kazi.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo hasa mavazi ya watoto. Mavazi hayo yamepangwa kwa njia tofauti labda ikilingana na jinsia na hata umri kuna yale ambayo yameweza kuning'inizwa huku mengine yakiwa yame kunjwa na kuwekwa kwenye rafu.

Ndani ya duka la mavazi kihususa mavazi ya wanaume. Kiti ya ndani suti pamoja na shati, kumepangwa mavazi kwa njia tofauti. Suti zimeweza kuning'inizwa kwenye viango mashati yakiwa yamekunjwa na kupangwa ndani ya rafu. Sakafu ina vigae vya rangi nyeupe.

Duka la mavazi na mapambo, kihususa mavazi ya kike, pamoja na mapambo, yaani miwani, kuna sanamu, ya kuonyesha mitindo ya mavazi iliyovishwa rinda lenye rangi, ya nyekundu na pia mkoba, kando yake, kuna miwani iliyoning'inizwa kwenye vioo poo.

Ndani ya duka la mavazi la mapambo, kihususan wavazi ya wanawake marinda, mavazi yenyewe yameweza kuning'inizwa kwenye viango na kupangwa vizuri. Kati ya mavazi haya kuna mavazi marefu na mengine mafupi.

Duka la kuuza mavazi, na vifaa vya urembo, ambalo linaitwa FAZAL , duka lenyewe lina mlango ambao una kioo pamoja na madirisha ya kioo, kuwasaidia wateja kuona kwa mbali bidhaa zinazouzwa katika duka hili. Kunaonekana mavazi ya aina tofauti tofauti, kutia ndani begi, koti, suruali na hata viatu.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, panaonekana kuuzwa mavazi ya aina tofauti tofauti, sawia na viatu vya aina tofauti. Kati ya mavazi hayo, kuna mavazi ambayo yamewekwa kwenye viango na kuninginizwa ndani ya rafu. Viatu vimeweza kupangwa vizuri ili kuweza kuonekana na wanunuzi wanaoingia.

Mishipi tofauti imepangwa kwenye safu kwa ajili ya kuuzwa. Kati ya mishipi hii kunayo ya rangi ya hudhurungi, rangi nyeusi, kati ya rangi nyingine nyingi. Vifungo vya mishipi hii vimefungwa vizuri kuashiria ubora wa kila mshipi.

Duka ndogo la kuuza aina mbalimbali za mavazi. Kuna viatu kwenye safu ya juu ya rafu, alafu vitambaa vimepangwa kwenye rafu. Kuna kikokoto pamoja na vitabu juu ya meza. Makoti mawili ya rangi tofauti yananing'inia kwenye rafu, na tai nyingi zilizo kwa pamoja, zinaning'inia pale mlangoni.

Duka la viatu vya aina mbali mbali . Vingine vipo kwenye sakafu, vingine vimepangwa kwenye rafu. Kunavyo viatu vya rangi tofauti, ikiwemo vya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kadhalika.

Ndani ya duka hili la nguo kuna mavazi ambayo yamepangwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna yale ambayo yamekunjwa vizuri na kutiwa kwenye rafu. Vilevile, kuna sweta ambazo zinaning'inia kwenye chuma. Zaidi, kuna chupa ya maji inayoonekana kuwa kwa kwenye meza nyeupe.

Gari jeupe la toyota limeegeshwa mbele ya duka la Mpesa na kando ya bustani. Nambari ya usajili ya gari hili ni kdr tisa sita tatu v na limeegeshwa hapa kwa ajili ya kusubiria mnunuzi wake.

Gari, aina ya trela ndefu ambalo lina magurudumu mengi, likiwa lina rangi nyekundu, juu ya gari hili kuna magari, ambayo yanasafirishwa kutoka eneo moja hadi lingine, magari haya, huenda, yanasafirishwa kwa kusudi, na kuuzwa.

Gari la rangi nyeupe limeegeshwa barabarani. Nambari ya usajili la gari hili linaonyesha kwamba gari hili ni kutoka Kenya. Kwa mbali panaonekana jengo ambalo lina uzio uliopandwa mimea na hata pia mazingira yanaonyesha miti mizuri.

Magari ya aina tofauti yameweza kueegeshwa kwenye eneo hili la wazi. Watu wakionekana kuwa pale, labda kwa maksudi ya kununua na kuuza magari haya. Gari lililo kwa mbele kabisa ni gari la rangi ya kijivu. Magari haya, mengi yayo yanatumia petroli.

Gari aina ya Nissani, imeegeshwa kando ya nyumba na pia kando ya barabara. Gari hili ni la rangi nyeupe. Gari hili limeweza kutunzwa vizuri kwa ajili ya mnunuzi wake. Gari lenyewe huenda linatumia petroli.

Magari tofauti tofauti ambayo ni ya rangi nyeusi, yameweza kuegeshwa tayari kutafutiwa wanunuzi. Magari yenyewe ni ya aina tofauti tofauti na yana nambari ya usajili tofauti. Kwa mfano, gari ambalo linaonekana kwa mbele kabisa, ni gari aina la Subaru. Gari hili lina nambari ya usajili wa KBD 902R . Gari hili linatumia petroli.

Ndani ya gari ambalo limeweza kuegeshwa tayari kwa ajili ya kuweza kununua. Sehemu hii inaonyesha kihususa sehemu ambayo inatumika na dereva. Inaonekana sehemu ya usukani, hapo mbele kuna spidometa. Vilevile, kuna kitasa cha mlango ambacho kinasaidia katika kufunga na kufungua mlango. Muonekano wa gari hili ni ishara ya kwamba ni gari ambalo limetumika, tayari kuuzwa kwa mara nyingine.

Gari lenye rangi ya kijivu limeweza kuegeshwa katika eneo hili milango yake ikiwa wazi huenda kwa sababu lilikuwa linasafishwa. Juu kuna paa ambalo limetengenezwa kwa mabati. Kunaonekana pia uzio wa rangi nyeupe kwa nyuma.

Gari dogo limeweza kuegeshwa mbele ya kituo hiki cha petroli. Gari lenyewe likiwa ni la rangi nyeusi na nambari lake is usajili ni KDQ O76J. Gari hili huenda linatumia petroli.

Gari hili la rangi nyeupe limeweza kuegeshwa uwanjani, huenda likisubiria mnunuzi wake. Gari lenyewe lina nambari ya usajili ya KDR 963V. Gari hili huenda linatumia petroli, linaonekana kuwa na madirisha ambayo yametiwa vioo vizuri.

Gari hili ambalo ni la rangi nyeupe limeweza kuegeshwa hapa barabarani, kando ya nyumba hizi. Gari lenyewe halina nambari ya usajili, ishara ya kwamba ni gari jipya na yeyote ambaye yupo tayari, anaweza kulinunua.

Sehemu ya kuuzia magari. Magari mengi yameweza kuegeshwa hapa, yakiwa ni magari ya aina tofauti na hata rangi tofauti. Kwa mbele kabisa kunaonekana gari la rangi ya samawati, kando yake kukiwa na gari la rangi nyekundu. Mengi kati ya magari haya hutumia petroli .

Eneo hili la wazi limeweza kuegeshwa magari ya aina tofauti, labda kwa maonyesho ya kuweza kuyauza, watu ambao huenda ni wenyeji wa magari haya, wako hapa, kuna wanawake pamoja na mwanaume, ambaye amevalia suruali nyeusi na shati lenye rangi nyeupe.

Gari hili limeegeshwa kando ya barabara, huenda gari hili limewekwa kando ya barabara ili kusubiria mnununzi wake, sehemu ya dirisha upande wa dereva inaonekana kufunguliwa, vilevile, kando ya gari hili, upande wa kulia kunaonekana ua.

Ndani ya duka lenye kuuza magari kuna gari hili lenye rangi nyeusi ambalo limeegeshwa. Gari lenyewe halina nambari ya usajili; kuonyesha kwamba ni gari jipya na lipo tayari kununuliwa na yeyote.

Magari tofauti tofauti, madogo, yanasafirishwa, kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Kati ya magari haya, kunayo ambayo ni meusi, mengine ni mekundu, na hata moja linaonekana kuwa gari lenye kijani kibichi.

Gari aina la Prado lenye rangi nyeusi limeweza kuegeshwa mbele ya nyumba hii, gari lenyewe likiwa na nambari ya usajili ya kuonyesha kwamba limetoka nchini Kenya, huenda gari hili limeegeshwa hapa ilikuweza kusubiria mnunuzi.

Magari yenye rangi tofauti na ya aina tofauti yameweza kuegeshwa. Watu ambao huenda ni wanunuzi wengine wakiwa wateja wako hapa. Kuna wale ambao wamesimama huku wengine wakionekana kuketi juu ya magari hayo.

Gari la rangi nyeupe limeweza kuegeshwa sehemu hii ya barabara. Gari lenyewe lina vioo vilivyo safi na hata pia nambari yake ya usajili inaashiria kwamba gari hili ni la kutoka Kenya.

Gari ambalo limeegeshwa na kufunguliwa, huenda kwa ajili ya matayarisho ya kuuzwa. Kuna mikeka ambayo imesafishwa vizuri, ya rangi ya samawati, chini ya viti vya gari hili. Mbele ya gari hili panaonekana muuzaji ambaye ameketi.

Sehemu ya kuuzia magari ikiwa imeegeshwa magari ya aina tofauti na rangi tofauti. Pana watu watatu ikiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili. Mwanaume alio kwenye upande wa kulia anaonyesha mkono kwenye gari hili ishara ya kwamba huenda yeye ndiye muuzaji.

Gari la nissani limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili la tambarare. Gari hilo ni la rangi ya kijivu. Linaonekana kuwa na kibandiko kinachoonyesha kwamba gari hilo huenda lilikuwa likitumika kwa ajili ya usafiri wa ziara tofauti tofauti. Mnunuzi wa gari hilo huenda akalitumia kwa sababu hizo pia.

Gari la kibinafsi limeweza kuegeshwa kando ya nyumba. Gari lenyewe likiwa limefunguliwa milango pamoja na madirisha. Linaonekana kuwa safi, labda huenda likisubiria mnunuzi wake.

Gari aina ya nissani limeweza kuegeshwa, huenda kwa ajili ya kusudi la kuuzwa. Pembeni, nyuma ya gari hili, panaonekana pia kuegeshwa magari mengine, sehemu ya kulia ya, gari hili, panaonekana miti ambayo, imemea, na, kuleta mandhari mazuri. Nyaya za stima zimepita juu, ya gari hilo.

Gari hili ambalo limeegeshwa sehemu hii inaonekana kufunguliwa mlango. Ndani yake pana viti ambavyo ni safi, chini kuna zulia za rangi ya samawati ambazo pia zinaonekana kuwa safi. Gari lenyewe limeweza kutunzwa vizuri na huenda limeegeshwa hapa ili kusubiria mnunuzi wake.

Gari aina ya Prado , ambalo limeweza kuegeshwa mbele ya nyumba hii, gari lenyewe limepakwa rangi nyeusi, gari hili linatumia petroli, na hivyo liko hapa ama limeweza kuegeshwa ilikusubiria mnunuzi wake.

Gari lenye rangi la kijivu ambalo limeengeshwa. Gari lenyewe lina nambari la usajili KCN 709. Mbele yake kunaonekana magari mawili ambayo ni ya rangi nyeusi, rangi ya kijivu. Ishara ya kwamba gari hili huenda lipo tayari kwa ajiri ya kuuzwa.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye eneo hili la wazi lililo na mazingira yaliyotulia. Magari yenyewe yakiwa ni ya aina tofauti na hata rangi tofauti ikitia ndani rangi ya samawati, nyeusi na hata nyeupe. Mbele ya magari hayo kunaonekana mwanamume ambaye yupo mwendoni huenda akiwa na kusudi la kuchagua mojawapo ya magari haya ili kuweza kuyanunua.

Gari la aina ya Forester, limeweza kuegeshwa katika eneo hili, huenda likisubiria mnunuzi. Nambari ya usajili ya gari hili ni KCA 982P. Gari hili ni la rangi nyeupe. Mbele yake, panaonekana gari lingine ambalo pia ni la rangi nyeupe, huenda pia likisubiria mnunuzi wake.

Gari ambalo limeweza kuegeshwa ndani ya eneo hili ambalo limezingirwa na chuma. Gari lenyewe likiwa na nambari ya usajili ya KCE 982P, ishara ya kwamba gari hili ni kutoka Kenya. Nje ya sehemu hii pia panaonekana gari la rangi nyeusi.

Eneo la wazi ambalo limeegeshwa magari ya aina tofauti na ya rangi tofauti. Katika pana watu ambao huenda ni wenyeji wa magari hayo ama huenda wapo hapa kwa ajili ya kununua magari tofauti.

Gari dogo ambalo limeegeshwa kwenye sehemu hii, linaonekana kuwa safi ishara ya kwamba huenda ni gari jipya likiwa tayari kununuliwa. Gari lenyewe ni la rangi ya kijivu na lina vioo. Huenda ni gari ambalo linatumia petroli.

Gari hili aina ya nissan , limeweza kuegeshwa katika eneo tambarare. Gari lenyewe ni la rangi ya kijivu. Lina kibandikwa kinachoonyesha kwamba huenda gari hili lilikuwa likitumika hasa katika ziara za kusafiri kuelekea maeneo tofauti tofauti.

Gari la rangi nyeupe limeweza kuegeshwa kando ya barabara hii kwenye eneo hili. Nyuma ya gari panaonekana jengo ambayo huenda ni nyumba inayokaliwa na watu tofuti. Gari hili limeegeshwa hapa kwa makusudi ya kusubiria mnunuzi.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye safu laini. Baadhi ya magari yakiwa ni yenye rangi nyeupe, mengine yakiwa ni ya rangi nyeusi. Magari yameegeshwa kwenye sakafu ambalo limetiwa vigae vya rangi ya hudhurungi. Nyuma ya magari haya pana majengo ya ghorofa.

Gari lenye rangi ya samawati limeweza kuwekwa juu ya trela hii, likisafirishwa kutoka eneo moja hadi lingine, trela yenyewe ni ya rangi nyeupe, gari hili ndogo huenda linasafirishwa kuelekea kwa mnunuzi wake.

Mwanadada, ambaye amevalia, nguo zenye rangi nyeusi na nyeupe, anaonekana kuwa ndiye, muuzaji wa gari hili, lenye rangi ya bluu, anajitahidi, kuwachochea, wateja wake, kununua gari hili, kwa kuwapa habari kuhusu, bidhaa, hio.

Sehemu ya kuuzia magari. Kunaonekana magari ambayo ni mengi yaliyopangika kwenye safu, magari yenyewe yana rangi tofauti, tofauti, Na ni magari ya aina tofauti, tofauti. Kuna magari meupe, magari meusi, mengine ni mekundu. Kwa mbali kunaonekana pia nyumba ambayo imepakwa rangi ya samawati.

Magari tofauti ambayo pia ni ya rangi tofauti yameweza kuegeshwa, ili kuweza kununuliwa. Kati ya magari haya, mengi yanatumia petroli. Gari hili linaloonekana kwa mbele kabisa, lina nambari ya usajili KCA tisa nane mbili P.

Ndani ya duka la kuuza magari, panaonekana mnunuzi, na muuzaji. Muuzaji, ambaye anaonekana kuvalia suti, ana, msalimu, mnunuzi wake, na kumpa, kifunguo, cha gari. Kumpatia kifunguo hicho ni ishara ya kwamba wanaweza kufikia makubaliano, na kukubaliana kuchukua gari.

Kwenye duka la kuuza magari panaonekana magari haya, ambayo yameweza kusafirishwa kutoka eneo la mbali, ilikuweza kuwafikia wanunuzi wake, magari yenyewe, yana rangi tofauti kama vile, nyeusi na nyeupe.

Magari tofauti tofauti ambayo yameegeshwa kwa ukaribu. Kwa mbele kabisa, kunaonekana gari hili aina ya nissani, ambalo ni la rangi ya kijivu , nambari ya usajili KCN 709. Gari lenyewe ni safi tayari kuweza kununuliwa. Mbele ya gari hilo, kuna magari mengine mawili, ambayo yameegeshwa kwa ukaribu pia moja likiwa leusi.

Gari aina ya trela ndefu iliyo na magurudumu mengi ,ina ghorofa ambazo zimetumika kuweza kubeba magari tofauti tofauti ,ili kusafirishwa kwa ajili ya kununuliwa na wateja tofauti tofauti.

Duka la kuuza magari, magari haya ambayo yameegeshwa, yamepangwa kwenye laini iliyonyooka, magari yenyewe ni ya aina tofauti tofauti, lakini mengi yao, yanaonekana kuwa ya rangi nyeupe, mengi kati ya magari haya, yanatumia petroli.

Gari jeupe lilio na magurudumu manne limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili labda likisubiria mnunuzi. Gari lenyewe lina vioo ambavyo vimefungika vizuri na pia linaonekana kuwa safi na tayari kuuzwa.

Ndani ya gari ambalo limeweza kuegeshwa. Gari hili limefunguliwa na kuachwa wazi. Sehemu ya usukani ya dereva ni ya rangi nyeusi . Gari hili huenda linatumia petroli.

Gari ndogo ambalo limeweza kuegeshwa katika eneo hili, huenda likiwa na lengo la kuuzwa. Gari lenyewe ni la rangi nyeupe. Nambari la usajili wa gari hili ni KDH 990Y. Gari hili huenda limetumika lakini bado mwenyeji anajitahidi kulitunza, hata litakaponunuliwa mwenyewe atakuwa sawa.

Gari dogo lenye rangi ya kijivu imeweza kuegeshwa kwenye eneo hili labda kwa makusudio la kuweza kuuzwa. Mwenye gari hili ameweza kulitunza vizuri ili kuhakikisha kwamba anapoliuza anapata pesa za kutosha.

Kwenye duka la kuuza magari, pameweza kuegeshwa magari ya aina tofauti, tofauti. Kuna magari makubwa na mengine hata madogo. Kati ya magari hayo kuna gari ambalo huenda lilikua likitumika katika utangazaji wa kuweza kukopesha.

Gari nyekundu ambalo limeegeshwa kwenye eneo la wazi lina kiti cha dereva peke yake. Pana mwanaume ambaye huenda ni makanika ama fundi wa mtambo anayejishughulisha na kulirekebisha gari hilo ili kuboresha muonekano wake.

Magari tofauti yameweza kuegeshwa katika eneo hili, huenda yakiwa na lengo la kuuzwa. Magari yenyewe yana rangi tofauti. Kati ya magari haya kuna magari yaliyo na rangi ya samawati mengine rangi nyeupe na hata rangi nyeusi. Magari yenyewe yanaonekana kuzungukwa na miti.

Magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Kati ya magari haya ni gari hili dogo lenye rangi ya nyeusi. Nambari yake ya usajili ni KDQ 076J ishara ya kwamba gari hili ni kutoka nje ya Kenya.

Gari lenye rangi nyeupe, limeweza kuegeshwa, linaonekana kuwa safi tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa kwa mteja wake. Gari lenyewe, liko katikati ya nyumba, ambazo zinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na hata pia, zinaonekana kuwa maridadi sana.

Kwenye kituo cha mafuta, kunaonekana magari ambayo yameegeshwa, kuna gari hili kwa mbele ambalo ni la rangi ya kijivu, nambari yake ya usajili ikiwa ni KBV, 949E , gari hili, huenda limeegeshwa kwenye eneo hili, tayari kunuliwa na mnunuzi wake.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye sehemu ya maonyesho ya gari labda kwa makusudio ya kununuliwa na kuuzwa. Wenyeji wa magari haya ama wanunuzi wapo hapa pia, kati yao ni wanawake ambao baadhi wemeketi juu ya magari huku mmoja akionekana kuketi chini kwenye nyasi.

Magari yanaweza kuegeshwa, kwa ajili ya kuuzwa, kunayo, magari ya, aina tofauti, kuna gari nyeupe, gari, la rangi nyekundu, na hata gari, nyeusi, yote hayo, yanatayarishwa kwa ajili ya ununuzi.

Duka maridadi, lenye kuuza magari ambalo limepakwa rangi nyeupe pepepe. Gari nyeusi lipo tayari kwa ajili ya kununuliwa, na pale pembeni, kando ya gari, panaonekana kiti cha rangi nyeusi pamoja na meza, ikiashiria ofisi ya muuzaji.

Gari aina ya daladala lenye rangi ya bluu. Kitambulisho chake kikiwa KAA 557 kiashiria uzee wa gari hili. Limeegeshwa kando ya nyumba tayari kukutafutiwa mnunuzi, ambaye huenda ataweza kulifanyia marekebisho ili liweze kutumika tena.

Vibanda ambavyo vimepangwa bidhaa tofauti tofauti za kuuzwa sokoni. Kuna mikunga ya ndizi ambayo ni ya kijani kibichi. Vile vile kuna vitungu vya kijani ambavyo vimefungwa katika vitita na hata pia viazi vitamu vikiwa ni baadhi ya bidhaa zinazouzwa kwenye soko hili.

Kwenye soko hili kuna bidhaa tofauti tofauti zinazouzwa katika maduka. Duka la mbele kabisa ambalo limetengenezwa kwa hema la kijani kibichi, ni duka la maua. Wauzaji wanaonekana kupanga maua kulingana na rangi na hata pia aina tofauti ya maua.

Kuna bidhaa tofauti, tofauti zinazouzwa katika soko hili. Kati ya bidhaa hizo ni matunda ya aina tofauti, tofauti. Pembeni panaonekana kibanda kilichoandikwa nambari ya fundi bomba ambaye huenda akahitajika na wenyeji katika eneo hili. Katikati mwa soko hili mnaonekana watu tofauti, tofauti ambao huenda ni wanunuzi wa bidhaa mbalimbali.

Kwenye kibanda hiki kuna mapambo ya aina tofauti, kati ya mapambo hayo ni herini na hata shanga. Mapambo haya yameundwa kwa kuiga tamaduni tofauti za kabila tofauti kutoka nchini Kenya. Vile vile kuna mishipi tofauti inayouzwa kwenye kibanda hiki.

Ndani ya soko ambako kunauzwa bidhaa tofauti tofauti ambavyo vimeundwa au kuchorwa. Kwa mfano, kuna picha ambazo zimechorwa na kutiwa rangi vizuri. Baadhi ya picha hizo zikiwa ni picha za wanyama na hata pia picha za wanadamu.

Lori lenye rangi ya kijani kibichi limebeba magunia ya vitunguu. Baadhi ya magunia hayo yameweza kushushuwa kutoka kwenye lori hilo. Kuna mwanadada ambaye ameegemea kwenye magunia akionekana kuwa huenda nidye mnunuzi wa vitunguu vilivyo chini.

Sokoni, kihususa sehemu ya kuuza mavazi, tofauti hasaa mavazi ya mitumba, kuna mwanamume huyu aliye kwa mbele, ambaye amepanga mavazi yake kwenye, mkokoteni, huku mengine yakiwa kwenye bega lake, wanunuzi wamefika hapa ilikuweza kuchagua mavazi yao.

Sokoni sehemu ya kuuza mavazi kati ya mavazi yanayouuzwa katika soko hili ni soksi, soski hizi ni za rangi ya aina tofauti tofauti kama vile nyeusi nyeupe na nyekundu vile vile soksi hizi ni ndefu zingine zikiwa fupi.

Duka hili la viyago limeweza kupangwa bidhaa tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna vinyago ambavyo vimetengenezwa kwa kuiga twiga, na hata vingine vimeweza kutengenezwa kwa kuiga nyuso za watu mbalimbali.

Watu wenye umri tofauti, wengine wakiwa wateja, huku wengine wakiwa wauzaji, wapo kwenye shughuli za kununua na kuuza bidhaa. Zimeweza kupangwa tofauti ikilingana na muuzaji. Kuna bidhaa ambazo zimening'inizwa kwenye vibanda huku zingine zikiwa zimepangwa sakafuni.

Soko lililo na watu wengi, baadhi Yao wakiwa wanunuzi au wateja huku wengine wakiwa wauzaji. Wauzaji ndani ya soko hili wamepanga bidhaa zao kwenye masanduku. Kati ya bidhaa wanazouza ni nyanya.

Eneo la soko ambalo limejaa watu wengi; huenda ni siku kuu ya soko. Panaonekana wauzaji ambao wameketi; wakiwahudumia wanunuzi wao. Soko hili huenda linauza bidhaa kama vile nyanya, vitunguu na pia mboga tofauti tofauti zinazotumika pale nyumbani.

Ndani ya soko, ambalo linauza bidhaa tofauti, kati ya bidhaa, ni ndizi, kuna, wanaume pamoja na wanawake ambao wapo sokoni, kwa ajili ya shughuli za kununua, pamoja na kuuza bidhaa.

Juu ya kibanda, kuonaonekana maboga yenye aina tofauti tofauti ambayo yamepangwa na muuzaji kwa ajili ya kuyauza kwa wateja wake. Maboga haya yametofautiana kirangi, kunayo ambayo ni ya kijani kibichi na mengine yenye rangi ya malai.

Soko la viatu linaonekana kupangwa viatu vya aina tofauti tofauti, kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu, huku vingine vikiwa vimepangwa sakafuni. Kuna viatu vya rangi tofauti tofauti na vilevile, viatu vya jinsia ya jinsia ya kike na vingine vya jinsia ya kiume. Kunaonekana mnunuzi ambaye anapita kando ya viatu hivi anayepanga kuvinunua.

Soko la kuuza mapambo tofauti tofauti. Mapambo haya ni ya aina ya shangaa, shangaa ni aina la pambo linalovaliwa shingoni. Mapambo yenyewe yameundwa kwa kuiga mitindo ya kiasili ya Wamaasai. Mapambo hayo ni ya rangi tofauti tofauti, kwa mfano kunaonekana mapambo ambayo ni ya rangi ya machungwa, rangi ya kijani kibichi na rangi zingine nyingi.

Ndani ya soko ambako kuna uzwa bidhaa tofauti tofauti. Kati ya bidhaa zinazouzwa katika soko hili, kunaonekana matunda kama vile parachichi. Bidhaa zenyewe zimeweza kupangwa kwenye vibanda tofauti tofauti. Katikati mwa soko hili panaonekana watu ambao huenda wengine ni wauzaji na hata wengine ni wanunuzi wa bidhaa hizo.

Sokoni, sehemu ya kuuza viatu pamoja na nguo, panaonekana, viatu ambavyo vimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa, viatu vyenyewe ni vya rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya, nyekundu, nyeusi, nyeupe, kati ya nyingine nyingi. Kunavyo viatu vya ofisi, yaani viatu rasmi, na vingine ambavyo vinaweza kutumika michezoni.

Sokoni, eneo la kuuza bidhaa tofauti tofauti, zilizotengenezwa kutokana na ubunifu, wa kisanaa, kati ya vifaa vinavyouzwa kwenye soko hili, ni vinyago, vinyago vyenyewe vimeweza kutengenezwa, kwa kuiga vifaa tofauti tofauti halisi, vile vile kwenye soko hili, kunaoneka vyombo ambavyo, vimeundwa kwa kuiga nyungu, vinavyoweza kutumika kuweka maua.

Ndani ya soko linalouza bidhaa tofauti. Kwa mbele kabisa kuna bidhaa hizi zilizoweza kupangwa sakafuni, kati yazo ikiwa ni vinyago. Vile vile kuna wauzaji na wanunuzi kwenye soko hili. Baadhi ya bidhaa zingine ni vikapu vilivyoundwa kwa kusukwa.

Sokoni ambapo panauzwa bidhaa tofauti tofauti ikiwemo viungo vinavyotumika katika mapishi kati ya bidhaa zinazouzwa kwenye soko hili ni tangawizi, vitunguu saumu na vingine vingi vile vile kunaonekana kufungwa sukuma na hata mahindi ambayo yapo ndani ya magunia.

Ndani ya soko ambalo hutumika kuuzia bidhaa tofauti. Soko hili likionekana kutotumika kwa sasa kwa sababu vibanda vingi havionyeshi bidhaa zinazouzwa badala yake huenda bidhaa hizo zimefunikwa kwa magunia.

Ndani ya jengo hili, lililopakwa rangi ya malai na samawati kuna soko. Sokoni kunauzwa matunda, mfano wa: miparachichi, machungwa, miwa na kadhalika. Tunawaona wanunuzi na hata wauzaji, wakiendeleza shughuli hizi za sokoni.

Soko la mboga, za aina tofauti tofauti, mboga hizi, ni za rangi ya kijani kibichi, mboga zenyewe zimeweza kufungwa katika vitita tofauti tofauti kwa bei tofauti tofauti. Pana watu ambao wanaonekana kuwa wauzaji, wengine wakiwa wanunuzi.

Katika soko hili pana vibanda ambavyo vimepangwa bidhaa tofauti tofauti tayari kuuzwa. Kati ya bidhaa ni ndizi, nyanya, maembe pamoja na vitunguu na kadhalika. Katikati mwa soko hili mbele panaonekana kijana mdogo ambaye anaegemea kwenye kichungi.

Soko la kuuza matunda. Linaonekana kuwa na kina dada wawili ambao huenda ndio wauzaji. Kwenye soko hili kuna uzwa maunda ya aina tofauti tofauti, ukitia ndani machungwa , tufaha, paipai pamoja na matunda mengine mengi.

Kibanda kilicho sokoni kimeweza kupangwa bidhaa tofauti kitia ndani matunda ya ndizi. Mkunga wa ndizi unaonekana kuning'inia kwenye kibanda hicho. Juu ya kibanda kumepangwa nyanya, pili pili hoho, tangawizi na hata pia ndimu.

Ndani ya soko hili la matunda kunaonekana kuuzwa ndizi kwa wingi. Ndizi zimeweza kupangwa Kwa njia tofauti tofauti. Kuna ndizi ambazo ziko kwenye masanduku, huku ndizi zingine zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kununuliwa na wanunuzi wanapita.

Sokoni kihususa sehemu ambayo inauza viungo mbalimbali, kati ya viungo hivi kunavyo ambavyo vimetiwa katika ndoo na vingine katika mikebe, anaonekana mnunuzi ambaye anajitahidi kuweza kulipia viungo ambavyo tayari amevinunua na vilevile ukuta nyuma ya muuzaji pana kibandiko kinachoonyesha nambari ya malipo.

Soko hili lina vibanda vilivyopangwa bidhaa za aina tofauti matunda yakiwa kati yazo, kwenye upande wa kulia kuna chumba ambacho kimejengwa kwa mabati na kutiwa rangi ya samawati. Kwenye upande wa kushoto, kuna matunda ambayo ni kama vile ndizi.

Soko la mavazi na mapambo. Kwenye soko hili kunaonekana vitenge ambavyo vimekunjwa na kuweza kupangwa vizuri kwenye rafu. Vitenge vyenyewe ambavyo vinaonekana kua maridadi ni vya rangi aina tofauti, tofauti. Kuna mavazi ambayo pia yameweza kuwekwa kwenye viango, na mavazi haya mengi, ni ya jinsia ya kike.

Kwenye kibanda hiki cha kuuza vyakula vya aina tofauti. kuna viazi na pia pilipili hoho na hata karoti. Viazi vimeweza kupangwa kwa ukubwa tofauti, katika mikebe ya ukubwa tofauti pia.

Sehemu hii ya soko inauza aina tofauti tofauti za sweta, ikitia ndani sweta za kofia. Muuzaji wa sweta hizi ameweza kuweka kibandiko kuonyesha bei ya pekee kwa ajili ya sweta hizi, bei ya shillingi mia tatu. Kwenye mkono wa kulia pembeni, panaonekana kuuzwa viatu ambavyo vimetandazwa sakafuni na vingine vinaning'inia.

Sokoni kihususa sehemu ambayo inauza vinyago, yaani vifaa ambavyo zimeweza kuchongwa kwa kuiga mfano wa vitu mbalimbali ama hata pia wanyama. Katika soko hili la vinyago panaonekana mwanaume ambaye ameketi kando yake ili kuuza vifaa hivi.

Vibanda ambavyo vimepangwa bidhaa tofauti tofauti ndani ya soko kubwa. Kati ya bidhaa hizo ni pamoja na viazi, nyanya, dhania, ndizi na vingine vingi. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri Kwa ajili ya kuweza kuwauzia wateja.

Bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa na zingine kutundikwa kwenye kibanda hiki ili kuweza kuwavutia wanunuzi. Kati ya bidhaa hizi kuna vikapu na hata pia shanga ambazo zinaonyesha ufundi wa hali ya juu.

Sokoni sehemu ambayo inauza mavazi tofauti taofauti. Mavazi haya mengi ni ya mitumba. Mavazi haya ni ya rangi tofauti tofauti na pia ni ya kike na hata kiume. Kunaonekana muuzaji ambaye amesimama juu ya kibanda hicho, kuwasaidia wanunuzi kuchagua mavazi yao.

Soko la matunda, kihususa tunda la ndizi, kunaonekana ndizi nyingi ambazo zipo tayari kununuliwa. Ndizi zenyewe zimeweza kupangwa katika masanduku. Ndizi hizo zikionekana kuiva vizuri, zina rangi ya manjano.

Sokoni hususan sehemu ya kuuza na kununua nyanya kwa wingi. Nyanya zenyewe zimepangwa katika masanduku, zingi yazo zikionekana kuwa mbivu. Wanunuzi wapo pale na wauzaji wanaonekana kujishughulisha na kuhakikisha kwamba wanunuzi wamepata bidhaa zao.

Shughuli, za ununuzi na uuzaji zimepamba kwenye soko hili, kunao wauzaji na wanunuzi kutoka nchi tofauti, kwa mfano kuna wachina, bidhaa, zimeweza kuning'inizwa huku zingine zikiwa zimepangwa kwenye sakafu.

Hili ni soko ambalo linauza bidhaa tofauti zinazotengenezwa kwa mkono kwa kusukwa ama kushonwa. Kati ya bidhaa hizi ni vikapu. Cherehani iliyo pale inatumika kushona mikoba tofauti. Wengi wamefika kwenye eneo hili ili kuchagua na kununua bidhaa.

Kwenye soko hili kuna maduka yanayojihusisha na uuzaji wa vitu mbalimbali, Kwa mfano kuna duka hili la mavazi ambalo linaonyesha viatu na hata viatu vyenyewe vikiwa ni vya ngozi na vingine ni vya mpira. Kwa mbele kuna duka la Mpesa ambalo pia linatumika kusaidia watu kutoa na kuweka pesa kwenye simu.

Viatu vingi vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa kwenye soko hili, baadhi ya viatu vikiwa ni vya mpira. Kuna viatu vya rangi tofauti; kuna vile vya rangi nyeupe, nyekundu na hata rangi nyingine nyingi.

Sehemu ya soko, kihususa, sehemu inayouza, mapambo tofauti tofauti, kati ya mapambo hayo kuna shanga, na vile vile bangili, na hata pia herini, shanga zenyewe zinaonekana kuwa za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, ya samawati na kadhalika, bangili, zinavaliwa mkononi, na herini, kwenye masikio.

Ndani ya soko linalouza bidhaa tofauti, hasa bidhaa zinazotumika nyumbani. Kati ya bidhaa ni kama mboga za mchicha, kuna ndizi, kuna machungwa pamoja na bidhaa nyingine. Kuna mwanamume anayeonekana Kwa mbali, huenda akiwa ni baadhi ya wauzaji kwenye soko hili.

Wauzaji pamoja na wanunuzi sokoni, wauzaji hao wanaoneka kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kati ya bidhaa zinazonunuliwa katika soko hili ni mahindi, ndizi, viazi vitamu, vitunguu nakadhalika. Wanunuzi wanaponunua bidhaa zao wanaviweka kwenye mikoba au hata vikapu.

Sokoni kihususa eneo la kuuza viatu; inaonekana viatu vilivyomwagwa juu ya kibanda. Viatu vyenyewe ni vya rangi tofauti tofauti na hata pia vya jinsia tofauti. Kuna viatu vya watu wenye umri mdogo huku vingine vikiwa vya watu wenye umri mkubwa. Muuzaji ameketi tayari kuwasubiria wanunuzi.

Sokoni, kihususa eneo la kuuza vinyago tofauti tofauti, vinyago hivi vimeweza kuchongwa kutokana na mbao, na kuiga vifaa tofauti tofauti kama vile ngao, na hata nyuso za wanadamu, duka hili, la vinyago limeweza kupakwa rangi ya samawati.

Soko hili limeweza kupangwa matunda ya aina tofauti tofauti. Kati ya matunda yamepangwa juu ya vibanda, huku mengine yakionekana kuning'inia. Matunda hayo ni kama vile: nanasi, ndizi, maembe na hata pia maboga. Wanunuzi wanaonekana kutafuta na kuchagua matunda yao, huku wakishughulikiwa na wauzaji.

Sokoni ambapo panauzwa bidhaa tofauti katika maduka tofauti. Hema la kijani kibichi linaloonekana kwa mbele lina wauzaji wa maua. Wanajishughulisha na kupanga maua katika vikundi tofauti kulingana na rangi na hata pia ukubwa na udogo.

Eneo la soko linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kwa mbele kabisa panaonekana soko la maua. Kwenye soko hili la maua, maua yameweza kufungwa kulingana na aina tofauti tofauti na pia rangi tofauti. Maua yenyewe yamefungwa katika makundi na kuunda koja la maua.

Soko ambalo linaonyesha ubunifu uliotumika katika kutengeneza bidhaa hizi. Kati ya bidhaa ni shanga, vikapu na hata pia herini. Vikapu hivi vikiwa ni vya rangi tofauti ukitia ndani rangi ya kijani na pia rangi zilizochanganyika.

Sokoni sehemu ya kuuza mapambo. Kati ya mapambo yanayouzwa katika soko hili ni bangili. Bangili hizi zimeweza kuundwa kwa mitindo tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna bangili ambazo zilimeundwa kwa kuiga mtindo wa bendera ya Kenya. Bangili hizo zimeweza kuandikwa Kenya. Vilevile, kuna bangili zingine ambazo ni za rangi tofauti kama vile rangi nyeupe.

Sokoni kunaonekana kibanda ambacho kinauza matunda tofauti tofauti. Matunda haya, kuna yale ambayo yamepangwa kwenye kibanda mengine yakining'inia. Kati ya matunda haya kuna: machungwa, ndizi na hata tufaha. Mbele ya kibanda pana viazi vitamu ambavyo vimewekwa pale kwa ajili ya kununuliwa pia.

Ndani ya soko hili panauzwa matunda ya aina tofauti, tofauti. Kuna matunda ambayo yamepangwa kwenye vibanda, mengine yakionekana kuning'inia. Kati ya matunda yanayouzwa ni maembe pamoja na ndizi. Panaonekana watu tofauti, tofauti ambao wananunua matunda hayo huku wakiuziwa na wauzaji.

Soko ambalo linauza matunda ya aina tofauti tofauti linaonekana kuwa na matunda mengi juu ya kibanda. Kati ya matunda haya ni Parachichi, machungwa na hata pia maembe. Matunda haya yameweza kutandazwa hapa ili kusubiria wanunuzi tofauti.

Eneo hili la soko lina maduka ambayo ni ya wasusi tofauti tofauti. Mbele ya maduka pana viti vya plastiki vya rangi tofauti. Kati ya viti hivi kuna viti ambavyo vimetiwa taulo ambazo zinatumika kuwafunika wateja wanaokuja kusukwa.

Katika duka la urembo na mavazi. Panaonekana mavazi tofauti tofauti ambayo yapo tayari kuuzwa. Kwenye rafu iliyo katikati, panaonekana vitenge maridadi ambavyo vimekunjwa na kupangwa kwa njia nzuri katika rafu hizo. Kwenye mkono wa kishoto kunaoneka viatu ambavyo vimepangwa juu kabisa.

Jumba hili linatumika kama sehemu ya kuuzia bidhaa mbaimbali. Kati ya bidhaa ambazo zinauzwa kwenye duka hili ni mavazi vile vile, kunaonekana michoro ambayo imechorwa vitu tofauti tofauti na pia imetiwa rangi tofauti tofauti.

Sehemu hii ya soko inauza bidhaa tofauti tofauti ikitia ndani mavazi na hata mapambo tofauti. Kwa mbele kabisa kuna mapambo ambayo yameweza kupangwa kama vile: herini, shanga na mapambo mengine. Wanunuzi wanaonekana kupita katikati mwa soko hili wakichagua bidhaa tofauti watakazo nunua.

Katika soko hili panauzwa bidhaa za aina tofauti. Kati ya bidhaa zinazouzwa ni pamoja na mapambo ambayo yanatumika kupamba sebule za nyumba za watu. Vilevile kunaonekana mavazi ambayo bado hayajafunguliwa yapo ndani ya karatasi.

Kwenye kibanda hiki sokoni, pana rundo la viatu tofauti tofauti vinavyouzwa. Kati ya viatu hivyo ni ndara, ambazo pia ni za rangi tofauti, ukitia ndani rangi ya nyekundu, samawati na hata rangi ya zambarau.

Sokoni panauzwa bidhaa tofauti tofauti ambazo zinatumika katika upishi. Bidhaa hizi, kunazo ambazo ziko kwenye vibanda, zingine katika magunia na hata zingine kwenye vikapu. Kati ya bidhaa hizi, kuna: ndizi, kuna vitunguu, kuna nyanya na hata pia kunaonekana karatasi ambazo zinatumika kuweza kumwekea mnunuzi.

Soko ambalo kihususa linashughulikia mapambo, mapambo yenyewe yakiwa ni shanga pamoja na herini. Herini hizi pamoja na shanga zinatengenezwa kwa kuiga hasa tamaduni za kimaasai.

Michoro maridadi ya aina tofauti tofauti ambayo imepangwa kwa njia ambayo itawavutia wanunuzi. Kati ya michoro hii kunayo michoro ya wanyama, michoro ya wanadamu na hata pia nyumba. Pembeni mwa duka hili pana mikoba pamoja na kofia ambavyo pia ni sehemu ya bidhaa za muuzaji huyu.

Kibandiko kinachotangaza uwepo wa vyumba vidogo vidogo ambavyo vinaweza kutumika kama ofisi. Nambari ambayo inaweza kupigwa kwa ajili ya jambo hilo ni sufuri saba nne moja tisa tisa tano tano moja tano. Vile vile, kuna ishara ya kwamba kuna usalama wa kutosha kwenye maeneo haya, kwa sababu kunaonekana kuna kamera ambazo zinatumika kutazama kinachoendelea.

Kwa umbali kuaonekana majengo tofauti ambayo yamejengwa na kupakwa rangi kwa njia nzuri na maridadi. Majumba hayo yana madirisha ya chuma vile vile kando ya nyumba hizo kuna shamba ambalo lina mimiea tofauti tofauti. kati ya mimea hiyo ni migomba ya ndizi na hata mahindi.

Nyuma ya ghorofa ambayo imejengwa vizuri na kupakwa rangi , nyumba hii imeweza kuwekwa kibandiko cha kuonyesha jina lake yaani M4 Apartments lina maduka kwa chini, na kwa juu lina roshani zilizotengenezwa kwa chuma.

Nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya kijani inaonekana katikati. Imeweza kuzingirwa na nyumba zingine za ghorofa. Vilevile nyumba hio imezungukwa na uzio wa mabati. Mimea ama mti wa kijani kibichi unaonekana kumea kando yake.

Jumba la ghorofa lililojengwa Kwa mawe Lina roshani ambazo zina chuma. Roshani zenyewe zinaonekana zimepakwa rangi ya zambarau. Pia kuna madirisha ambayo ni ya vioo. Jumba hili limezingirwa na uzio wa mabati.

Nyumba ya ghorofa inayoonekana kwa mbali, kwa sasa inaendelea kujengwa. Inajengwa kwa kutumia mawe na pia rangi nyeupe imeweza kupakwa kwenye roshani. Kando yake kuna nyumba zingine ambazo pia zimejengwa kwa mawe.

Nyumba ambayo imejengwa kwa kutumia makuti pamoja na mbao. Nyumba yenyewe imezingirwa na kuta, ambao umejengwa kwa mawe. Pembeni panaonekana mabati ambayo yametumika kuziba, nyumba hiyo. Mabati yenyewe yanaoonekana kuwa yamechakaa, ishara ya kwamba, ni mabati ambayo, huenda yamekaa hapo kwa muda mrefu.

Nyumba kadhaa za gorofa ambazo zimejengwa kwa njia maridadi. Kila nyumba ina sehemu ya maegesho. Nyumba zote zina roshani ambazo zimeundwa kwa vioo. Sakafu iliyo mabele ya nyumba hizi imeweza kutiwa vigae.

Katika eneo hili, pana nyumba ambazo zimejengwa kwa njia maridadi sana. Nyumba zenyewe zinaonekana kujengwa kwa mawe na kuweza kutiwa rangi ili kuboresha muonekano wazo. Kwa kila nyumba, pana lango ambalo limetengenezwa kwa chuma na kutiwa rangi maridadi. Kumewekwa vigae vya rangi maridadi katikati ya nyumba hizo sakafuni ili kuboresha muonekano.

Nyumba ya ghorofa, ambayo imejengwa vizuri, katikati ya mazingira yanayopendeza, kunaonekana miti ambayo imepandwa na kunawiri vizuri, miti hii, ikiboresha mandhari ya eneo hili, kunaonekana pia, eneo ambalo linatumika kama bustani, ambalo limepandwa nyasi, zinazoonekana kumea na kunawiri vizuri.

Katika biashara za nyumba panaonekana nyumba hii ya miale mabati. Nyumba yenyewe imejengwa kwa mawe, na kuweza kupakwa rangi ili kuongeza mwonekano wake na kuwavutia wengi iwezekanavyo. Nyumba hii ina madirisha ambayo yana vioo, labda kwa kusaidia kupitisha mwangaza katika nyumba. Kuna kibandiko kinacho wakaribisha wengi kuingia katika nyumba hizo.

Nyumba za ghorofa kadhaa zimejengwa kwa ukaribu. Nyumba zenyewe zikionekana kuwa na vyumba vingi labda kwa ajili ya kukodisha. Nyumba hii imeweza kupakwa rangi nyeupe pamoja na rangi nyingine ili kuboresha umaridadi wake.

Nyumba zilizojengwa na kupakwa rangi maridadi. Kando ya nyumba hizo pamepandwa miti ili kuboresha mazingira ya eneo hili. Nyumba zenyewe zimezungukwa na ukuta ambao pia umejengwa kwa mawe. Kwa mbali, kando ya nyumba hizo kuna jengo ambalo baado halijakamilika. Na vilevile nyumba zenyewe zimejengwa kando ya barabara.

Nyumba ya ghorofa ambayo inaonekana kujengwa kwa njia ya maridadi sana. Na pia inaonekana kuwa na madirisha ya vioo, ambavyo vimepanguzwa na ni safi kabisa. Nyumba hii pia imeweza kupakwa rangi ili kuongeza umaridadi wake na kuweza kuwavutia wengi waweze kuja na kukaa katika nyumba hii ama kuinunua.

Nyumba ya ghorofa kadhaa kwa jina Linton Heights . Nyumba hiyo imeweza kujengwa kwa mawe na hata kupakwa rangi, ilikuongeza, maridadi katika mwonekano wake. Nyumba hiyo, ina ghorofa ambazo kila ghorofa, ina roshani, roshani zenyewe, zina, vyuma. Vile vile, nyumba hizo zina madirisha ya vioo, na pia madirisha yaliyojengwa kwa chuma.

Mbele ya barabara hii ya lami kuna nyumba za aina tofauti. Kati ya nyumba hizi kuna nyumba ambazo zimepakwa rangi ya chungwa. Kando yazo kukiwa na gorofa ambayo bado inaendelea kujengwa. Mandhari inaonekana kuwa mahali ambapo watu hukodisha na kuishi.

Rafu zinazoangaliana ambazo zimegawanywa kwa visehemu vidogo vidogo. Katikati ya rafu hizo pana sakafu ambayo imetiwa vigae vya rangi ya hudhurungi. Kwa mbele kabisa kuna mlango ambao ni wa kioo unaosaidia kupitisha mwangaza kwenye chumba hiki.

Nyumba ya gorofa ambayo imejengwa kwa mawe na kutiwa rangi nyeupe, njano, hata rangi ya kijivu ili kuweza kuboresha mwonekano wake. Kila gorofa ina roshani ambayo imetengenezwa kwa chuma. Mbele ya nyumba hii ya gorofa pana kidimbwi ambacho kinatumika katika kuogelea.

Nyumba ya ghorofa, ambayo kwa mbali inaonekana haijakamilika kwa juu, imepakwa rangi ya zambarau na milango yake kupakwa rangi ya kijani kibichi. Nyumba yenyewe ina kibandiko ambacho kinaashiria kwamba, nyumba hizo zipo tayari kwa ajili ya kumilikiwa na watu tofauti tofauti. Juu ya nyumba hiyo, kunaonekana tangi la maji.

Nyumba ya gorofa kadhaa kwa jina Omega Mabati. Nyumba hii ina kibandiko ambacho kinawakaribisha wengi iwezekanavyo, waweze kuja na kukodi nyumba hizo. Nguzo za umeme zinaonekana kuweza kuwa na nyaya zinazopitisha umeme katika nyumba hiyo. Kunaonekana gari la rangi nyeupe, mbele ya nyumba hiyo ambalo limeegeshwa. Huenda ni gari la mmojawapo ambao wamekodi.

Nyumba ya ghorofa kadhaa ambayo imejengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi maridadi. Kibandiko kilicho kwenye mti huu kinaonyesha ya kwamba nyumba hizi zina vyumba tofauti tofauti, kuna nyumba ambazo zina vyumba zaidi ya kimoja kama vile vyumba viwili ama vitatu. Wote ambao wangependa kukodi nyumba hizi wanaarifiwa kupiga nambari hii ambayo inaonekana kwenye kibandiko hicho.

Nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa ajili ya makazi ya watu. Kando ya nyumba hizi kunayo nyumba ambayo bado inaendelea kujengwa. Kunaonekana migomba mbele ya nyumba hizo na pia kwa mbali kunaonekana nyumba ya fine breeze ambayo imepakwa rangi ya samawati.

Bango la matangazo ambalo linatangaza kwamba kuna vyumba vidogo vinavyoweza kutumika kama ofisi kwenye jumba hili la ghorofa linalojulikana kama highway heights. Nambari ya simu imeweza kuwekwa kwenye bango ili kuwakaribisha wote ambao wangetaka kununua vyumba hivyo na kuvitumia.

Nyumba ya ghorofa kadhaa ambayo imejengwa kwa mawe na kuweza kupangwa rangi ili kuweza kuwavutia wengi. Nyumba yenyewe ina madirisha ya vioo na pia madirisha ya chuma. Kando ya nyumba hiyo panaonekana kupita nyaya za umeme ambazo pia zinasaidia kusambaza umeme kwenye nyumba hiyo.

Kando ya barabara iliyo na magari mengi, kuna kibandiko cha rangi nyeupe ambacho kina maandishi ya kuwakaribisha wengi iwezekanavyo waweze kukodi nyumba. Kibandiko chenyewe kina nambari ya simu tofauti ambazo zinaweza kupigwa. Kwa mbali pia kuna majengo, ishara ya kwamba hili ni eneo ambalo watu wanaweza kuishi.

Nyumba hii, imejengwa kwa mawe na kupakwa rangi, ili kuongeza maridadi wa muonekano wake. Sakafu ya nyumba hii, imetiwa vigae, vya rangi ya hudhurungi, ambavyo ni maridadi pia. Madirisha ni ya vioo ili kusaidia kupitisha mwangaza unaotosha, kwenye nyumba hiyo.

Nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi. Nyumba hizo zikiwa na roshani huku zikizingirwa na migomba ya ndizi. Nyumba zenyewe zimeweza kujengwa labda kwa nia ya kuwakaribisha wengi kuja kuzikodi.

Jengo hili ni la ghorofa, limeweza kujengwa kwa mawe na kutiwa rangi yenye mwonekano mzuri ili kuwavutia wengi kuja kuishi katika nyumba hii. Jengo lenyewe lina madirisha yaliyo na vioo ambayo yanasaidia kuweza kuweka mwangaza, unaotosha katika nyumba hizo.

Katika eneo hili, pana nyumba tofauti tofauti, ambazo zimejengwa kwa ajili ya kuishi watu. Nyumba zenyewe, huenda zipo tayari kuuzwa, kwa sababu kunaonekana kibandiko kinachoonyesha kwamba, ili kuzinunua huenda mtu akahitaji dola arubaini elfu. Anayehitaji kununua nyumba hizi, anahitajika kupiga sufuri saba, mbili tano, moja moja moja, nne nne nne.

Nyumba nyingi za ghorofa ambazo zimekaribiana zimejengwa kwa ajili ya kukodishwa. Kuna nyumba moja ambayo imeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele yake panaonekana tanki la rangi ya bluu ambalo linatumiwa kuhifadhi maji kwa ajili ya wanaoishi katika nyumba hizo. Vile vile kunaonekana kibanda ambacho kimefunikwa na mabati mbele ya nyumba hizo.

Nyumba ya ghorofa kwa jina Omega Mabati. Nyumba hiyo, imeweza kujengwa kwa mawe na kupakwa rangi, ili kuongeza maridadi wa muonekano wake. Nyumba hiyo ina kibandiko cha kuonyesha kwamba, wengi wanakaribishwa ili kuweza kukodi nyumba hizo. Kunaonekana nyaya za umeme ambazo zimepita kando ya nyumba hiyo, zinazosaidia kuweza kusambaza umeme kwenye vyumba ndani ya nyumba hiyo.

Mboga za sukuma wiki pamoja na mmea huu wa paipai, umepandwa katika shamba hili ndogo, mbele ya nyumba hizi za kukodisha. Vile vile kunaonekana kamba za nguo ambazo zinatumika kuanika nguo baada ya kufuliwa. Matangi mawili meusi yametunzwa kwa ajili ya kuhifadhi maji, kwa ajili ya wakati wa kiangazi.

Nyumba ya gorofa ambayo imejengwa vizuri. Nyumba yenyewe imejengwa kwa mawe na kuweza kutiwa rangi ili kuzidisha mwonekano wake. Kila nyumba inaonekana kua na roshani, roshani yenyewe ina madirisha ya vioo na vyuma. Mbele ya nyumba hii panaonekana kupandwa maua maridadi ambayo yamesaidia kuboresha mazingira ya eneo hili.

Kwenye eneo hili kunaonekana nyumba tofauti, kati ya nyumba hizo kuna ghorofa, ambayo imejengwa kwa mawe, na kuweza kupakwa rangi ya samawati ilikuuboresha mwonekano wake, ghorofa hio pia, ina roshani, ambayo inaweza kutumika na wenyeji wa nyumba hizo, kubarizi, kando ya ghorofa hio, pana nyumba zingine ambazo pia zimeweza kujengwa kwa mawe.

Nyumba tatu ambazo zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi zikiwa na roshani ambayo imeundwa kwa chuma, mbele ya nyumba hizi kuna kokoto ambayo inasaidia kupunguza matope. Nyumba hizi zimejengwa kwa nia ya kuweza kukodishwa wengi ambao wangependa kuishi pale.

Nyumba ya ghorofa ambayo imejengwa kwa mawe na kutiwa rangi kuboresha mwonekano wake. Ina madirisha yaliyotiwa chuma pamoja na vioo. Juu yake pana matangi meusi ya maji ambayo yanasaidia kuhifadhi maji, kwa ajili ya wakati wa kiangazi. Nyumba yenyewe imeweza kuzingirwa na uzio wa mabati. Miti imepandwa ili kuboresha mazingira.

Nyumba ya ghorofa kadhaa iliyojengwa kwa mawe na kutiwa rangi ili kuboresha maridadi wake. Kila ghorofa ina roshani na pia madirisha ambayo yameweza kujengwa kwa chuma na hata kuweza kutiwa vioo. Nyumba hii ni maridadi ili kuweza kuwavutia wapangaji wengi waweza kujaa kuishi pale.

Nyumba za gorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kuwekwa madirisha ya chuma bado zikisubiria kupakwa rangi zikiwa zimezungukwa na uzio wa mabati kando yake pana kokoto zilizomwagwa ambazo huenda zinasaidia katika ujenzi wa nyumba hizo.

Bango kubwa la matangazo lina ghorofa ndefu. Bango lenyewe likitangaza kwamba asilimia arubaini ya nyumba zilizo kwenye ghorofa hiyo, zimeweza kuchukuliwa. Hivyo wengi, wanaalikwa waweze kupiga nambari za simu zilizo kwenye bango hilo, ilikuweza kupata nyumba hizo. Kwa nyuma kuna ghorofa ndefu ambayo pia imejengwa vizuri na kupakwa rangi.

Nyumba ya gorofa ambayo ni ya rangi nyeupe pe. Ina milango pamoja na madirisha makubwa. Mbele ya nyumba hii panaonekana mmea ambao umepandwa kwa ajili ya kuongeza umaridadi. Kando ya nyumba hiyo, pana gari ambalo limeegeshwa lenye rangi nyeupe.

Nyumba ya gorofa, iliyojengwa kwa makuti pamoja na mbao huenda kwa sababu ya kuhifadhi kuku ama hata wanyama wengine. Kwenye mkono wa kulia, pembeni pana kuni zilizopangwa. Anga ya buluu inaonekana kwenye mandhari.

Lango kuu lenye rangi nyeusi. Lango hili lina kibandiko ambacho kinawaalika wengi waweze kuchukua nyumba za vyumba viwili, wanaalikwa kuweza kupiga nambari ya simu ya sufuri 0794723525.

Katika eneo hili panaonekana kujengwa, nyumba za ghorofa maridadi, nyumba hii inayoonekana kwa mbele, imeweza kujengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi, ya, kijivu, na rangi nyeupe ilikuboresha, maridadi wake, nyumba yenyewe, inaonekana kuwa na roshani, ambayo pia inawasaidia wakaazi wa eneo hili, kufurahia mandhari ya eneo lao.

Nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi ili kuboresha umaridadi wa mwonekano wake na kuwavutia wengi kuja na kuishi pale, nyumba hizi zimeweza kuzungukwa na uzio wa mabati.

Nyumba nyingi huku zingine zikiwa za ghorofa. Zimeweza kujengwa vizuri na hata kupakwa rangi maridadi labda kwa makusudio ya kuweza kuwavutia wengi iwezekanavyo. Miti ambayo imemea na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani iko pale ili kuboresha mandhari ya eneo hili.

Nyumba ya ghorofa tano, kwa jina North Crest View. Nyumba yenyewe imejengwa kwa mawe, pamoja na vyuma. Kila ghorofa ina roshani. Inaonekana kuwa na kibandiko, ambacho kinaonyesha, vyumba vinavyopatikana katika nyumba hii ya ghorofa.

Nyumba ambayo imejengwa kwa mawe na kuweza kuwekwa paa nzuri. Ina madirisha makubwa yaliyo na vyuma na hata kuwekwa vioo. Mbele yake pana maua yaliyopandwa vizuri ili kuboresha muonekano wa sehemu hii. Mazingira yanaonekana kuwa safi.

Nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kutiwa rangi. Ghorofa iliyo kwa mbele kabisa ina jina Bien View Zaburi Flats. Nyumba yenyewe ikiwa na madirisha ya chuma na paa likionekana kuwa na mabati.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali na kutoka paa nzuri ina madirisha iliyo na vioo na kuwekwa pazia. Mbele ya nyumba hii kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zilizokatwa vizuri. Mazingira yanaonyesha kwamba eneo hili ni safi na limeweza kutuzwa vizuri.

Sehemu ya roshani ya nyumba hii ambayo ni sakafu yake ina vigae vya hudhurungi. Kwa mbele kuna nyumba zingine za ghorofa ambazo pia zimejengwa kwa njia maridadi. Chini, magari yanaonekana kuegeshwa chini ya mti.

Nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa mawe na kupakwa rangi ili kuboresha muonekano wake. Nyumba yenyewe ina roshani na hata pia madirisha ya vioo ili kueza kusaidia kupitisha mwanga ndani ya nyumba hiyo. Kando ya nyumba hii kuna mimea ukitia ndani nyasi na pia maua ambayo yanasaidia kuboresha mandhari ya eneo hili.

Nyumba ya ghorofa, ambayo huenda, bado ina, jengwa, ikiwa na lango kuu lenye rangi nyeusi, kwenye lango, kuna kibandiko cha rangi nyeupe ambacho kinaonyesha nambari ya simu, ambayo, inawakaribisha wengi, kuweza kukodisha nyumba, kwenye sehemu hii.

Nyumba za ghorofa kadhaa kwenye eneo hili, nyumba zenyewe zikiwa zimepakwa rangi na kujengwa kwa mawe. Kwenye mkono wa kushoto nyumba ya kwanza imepakwa rangi ya chungwa nyumba ya kati imeweza kupakwa rangi ya samawati na rangi ya malai. Nyumba hizi zimejengwa kwa maridadi ili kuwavutia wengi kuja kuishi pale.

Nyumba hii ya ghorofa, ambayo imejengwa kwa mawe, bado haijakamilika. Ina lango la rangi nyeusi. Kwenye lango hilo, pameekwa kibandiko kinachoonyesha nambari ya simu sufuri saba, tatu nane, moja mbili tisa sufuri sufuri sufuri. Wote ambao wangependa kuishi katika nyumba hizi, wanaalikwa kupiga nambari hiyo.

Nyumba ya gorofa iliyojengwa kwa mawe na hata kupakwa rangi, ilikuboresha mwanekano wake, nyumba yenyewe imezungukwa na uzio uliyojengwa kwa kuta na hata pia kupakwa rangi mbele ya nyumba hio kuna maua yaliyo pandwa na hata nyasi kuboresha mandhari ya eneo hili.

Nyumba tofauti, tofauti ishara ya kwamba eneo hili linaweza kukaliwa na watu. Kuna nyumba ambazo ni za gorofa, ambazo zimejengwa kwa mawe na pia kuweza kupakwa rangi ili kuboresha mwonekano wazo. Vile, vile kunaonekana kuzungukwa kwa ua kwenye nyumba hizo kwa ajili ya usalama.

Nyumba ya ghorofa ndefu. Nyumba yenyewe imejengwa kwa mawe na kupakwa rangi ili kuongeza umaridadi wa mwonekano wake. Rangi ambazo zimepakwa kwenye nyumba hii ni kama vile rangi nyeupe. Vile, vile kila ghorofa ina roshani.

Nyumba ya ghorofa ndefu ambayo imejengwa vizuri na hata kupakwa rangi labda kwa makusudio ya kuongeza umaridadi wa mwonekano wake. Kila ghorofa ina roshani. Kando ya ghorofa hii ndefu kuna ghorofa nyingine ambayo pia imejengwa vizuri na kupakwa rangi, ghorofa hizi huenda ni za kutumika kukondisha kwa wapangaji tofauti.

Nyumba za gorofa maridadi zilizo pakwa rangi ya kijivu na nyeupe, kuna mimea pamoja na maua ambayo imetumika kuboresha mazingira ya eneo hilo, pembeni mwa gorofa iliyo kwenye upande wa kulia, pana baiskeli. Mbele ya nyumba iliyo katikati, kuna eneo la maegesho, ambalo limetengenezwa kwa ufundi stadi.

Nyumba, iliyojengwa kwa mawe, ina madirisha ambayo yametiwa chuma. Sehemu ya nyumba hii imepakwa rangi nyeupe. Mimea tofauti tofauti imetumika ili kuweza kuboresha mazingira yanyayozunguka nyumba hii. Baadhi ya mimea hiyo ni kama miti, maua pamoja na nyasi.

Nyumba iliyojengwa kwa mawe ina milango mitatu iliyopakwa rangi nyeusi. Nyaya za umeme zimepita juu ya nyumba hiyo. Vilevile kuna mbao juu ya nyumba hiyo, kokoto ya rangi ya kijivu inamwagwa mbele ya nyumba hiyo na kutandazwa vizuri.

Nyumba ya ghorofa ndefu iliyojengwa kwa mawe na kupakwa rangi nyeupe na ya kijivu. Madirisha ya nyumba hio yana vioo. Kuna ua unaozunguka jengo hili huku nyaya za umeme zikiwa zimepita juu yake kuashiria usalama wa wanaotumia jengo hili.

Mashamba makavu yanaonekana kwa mbali yakiwa yamegawanya kwa visehemu. Kuna barabara inayopita katikati ya mashamba hayo. Nyumba nyingi zinazo-onekana zinatoa ishara ya kua kuna wakaaji kwenye maeneo hayo.

Nyumba ya ghorofa, ambayo ni yenye kuvutia, tayari kuuzwa. Kwenye kuta, panaonekana michoro maridadi sana. Mbele ya nyumba hii, pameegeshwa pikipiki. Kando ya nyumba hii, pamepandwa ua moja moja ili kuboresha umaridadi wa nyumba hii.

Sehemu ya mbele ya duka kuu, ambalo lina bango, lililoandikwa Naivas, bango hili, limetundikwa kwenye chuma, chuma ambayo ina taa zinazosaidia kuleta mwangaza, kwenye sehemu hii hasa wakati wa giza.

Mbele ya duka kuu la Naivas kuna gari ambalo limeweza kuegeshwa pale, gari lenyewe likiwa ni la rangi nyeusi. Mlangoni kuna askari ambaye anasaidia katika kukagua wote wanaoingia kwenye duka kuu.

Ndani ya duka kuu sehemu ambayo kihususa inauuza vyakula vya aina tofauti tofauti. Vyakula vyenyewe vimeweza kufungwa vingine vikiwa vimetandazwa kwenye vibanda. Vyakula hivyo ni kama vile viazi, vingine vitunguu na hata vingine ni viuongo vinavyo tumika katika mapishi mabali mbali.

Kwenye duka, tray za mayai zimepangwa kwenye safu. Alama za bei zinazoashiria bei zilizopunguzwa zimetiwa kando ya kila tray , kurahisisha kazi ya muuzaji na mnunuzi.

Kwenye duka kubwa, mananasi yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna bango linalooonyesha bei ya mananasi. Pembeni, kuna nyama zilizokatwa vipandevipande ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna mwanadada anayeonekana kutafuta bidhaa zingine kutoka kwenye jokofu.

Ndani ya duka kuu kihususan sehemu ambayo imepangwa dawa tofauti za meno pamoja na miswaki ya meno. Dawa zenyewe zimeweza kupangwa kwenye rafu na hata pia kuwekwa vibandiko vya alama ya bei ili kirahisisha kazi ya mnunuzi.

Ndani ya duka kuu, sehemu hasa inyoauza nyama za aina tofauti vile vile kuna viungo ambavyo vimetiwa kwenye vyombo vya plastiki na kupangwa vizuri. Kati ya nyama zinazouzwa kwenye sehemu hii ni nyama ya mbuzi. Wanunuzi wanaonekana kusimama mbele ya duka hilo.

Ndani ya duka kuu kihususa sehemu ya kuuza nyama, kuna nyama za aina tofauti ikitia ndani nyama ya ng'ombe, nyama za kuku na hata nyama za mbuzi, kila, sehemu ya nyama imeweza kuwekewa kibandiko cha kuonyesha, bei, ya kuuzia nyama hizo.

Ndani ya duka kuu sehemu ya kuuza vinywaji, panaonekana kupangwa vinywaji vya aina tofauti tofauti kwenye jokofu, kati ya vinywaji hivi ni soda, maji na sharubati. Soda zenyewe kuna fanta kwenye sharubati kuna aina ya afya.

Ndani ya duka kuu, kihususa sehemu ya kuuza viungo tofauti tofauti vinavyotumika katika mapishi. Viungo vyenyewe vimeweza kupangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya rafu. Kati ya viungo hivyo kuna chumvi ambayo imepangwa vizuri pia. Mbele yake panaonekana wanunuzi ambao wanakagua viungo hivyo na kuchagua kwa ajili ya kuvinunua na kuvitumia baadaye.

Sehemu ya duka kuu ambayo hasa inauza chakula, kunaonekana unga wa kupika chapati, unga wa kupika ugali na vibandiko vya bei ambavyo vinaonyesha kila bidhaa na bei yake.

Ndani ya duka kuu, ambamo kunauzwa bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii ya duka kuu, inaonekana kuwa na, bidhaa kama vile mavazi ambayo yamepangwa vizuri, kwenye rafu. Vilevile kunaonekana wanununzi ambao wanatembea, wakikagua bidhaa hizo, na kuweza kuchagua bidhaa tofauti kwa ajili ya kuvinunua.

Ndani ya duka kubwa kihususa sehemu inayouza vifaa vya kielektroniki. Kati ya vifaa hivyo ni jokofu. Sakafu iliyo kwenye eneo hili, imeweza kuwekwa vigae vyenye rangi ya malai. Mwangaza wa kutosha unaonekana kupatikana kupitia umeme.

Ndani ya duka kuu kihususa sehemu ambayo imepangwa bidhaa tofauti kama vile soda. Soda hizi ni za kutoka kampuni tofauti tofauti na za ladha tofauti. Kwa mfano kuna soda kutoka kampuni ya fanta. Alama za bei zimeweza kuwekwa kando ya bidhaa hizo.

Ndani ya duka kuu sehemu hasa ambayo imepangwa; maziwa, mafuta ya kupikia pamoja na mikate. Bidhaa zenyewe zimeweza kupangwa kwa safu na hivyo kuwarahisishia wanunuzi kazi. Kwa mbali kunaoneka wanunuzi ambao wanatembea kwenye duka hilo wakichagua bidhaa za kununua.

Ndani ya duka kuu panaonekana bidhaa tofauti, tofauti. Kati ya bidhaa hizi zilizopangwa, upande wa kulia panaonekana baiskeli ambazo zimeweza kupangwa, baiskeli zenyewe zikiwa ni za rangi aina tofauti, tofauti. Watu ambao ni wanunuzi, wanaonekana kupanga foleni, tayari kulipia bidhaa ambazo tayari wamechagua.

Ndani ya duka kuu kihususa sehemu ya kuuza viungo tofauti tofauti. Viungo hivi vimeweza kupangwa kulingana na aina ndani ya jokofu. Kati ya viungo hivi ni kama vile pilipili hoho kuna tango na hata pia brokoli na kadhalika. Kunaonekana vibandiko kuonyesha bei ya kila kiungo.

Ndani ya duka kuu ikiwa husasan sehemu ya kuuza matunda pamoja na mboga za aina tofauti. Matunda yanauyouzwa ni kama vile ndizi. Mboga ni kama karoti, nyanya, vitunguu na vingine vingi.

Ndani ya duka kuu pamepangwa bidhaa za aina tofauti tofauti ndani ya rafu. Kwenye upande wa kushoto kwa mbele pana bidhaa kama vile chokoleti, pana milo kati ya bidhaa zingine. Vibandiko vya bei vimeweza kutiwa kando ya kila bidhaa ili kumrahisishia kila mnunuzi kazi.

Ndani ya duka kuu kumepangwa bidhaa za aina tofauti. Kati ya bidhaa zimeweza kupangwa juu ya maboksi na bidhaa zingine zipo ndani ya rafu. Kuna vibandiko vinavyoonyeshwa kwamba kuna upunguzo wa bei kwa vifaa tofauti tofauti.

Ndani ya dukakuu ambalo linauza bidhaa za aina tofauti tofauti. Kwa mbele kabisa kuna sehemu hii ambayo imepangwa mboga za aina tofauti. Kati ya mboga hizi ni kabeji, karoti, tangawizi, mchicha pamoja na matunda. Mboga zenyewe zimeweza kupangwa kwenye masanduku yenye rangi ya kijani na kuwekwa alama ya bei kando yake.

Ndani ya duka kuu sehemu ya kuuza vinywaji tofauti tofauti. Vinywaji hivyo vimeweza kupangwa ndani ya jokofu. Kati ya vinywaji vinavyouzwa ni mtindi pamoja na maziwa mengine. Vinywaji hivi vimeweza kuonyeshwa bei yake kwa kutumia vibandiko vya bei.

Sehemu ya duka kuu ambayo imepangwa bidhaa tofauti tofauti katika rafu. Kati ya bidhaa hizi kuna mafuta tofauti tofauti ya kujipaka. Mkono wa kushoto pembeni panaonekana siagi na vilevile kwenye mkono wa kulia wa mafuta hayo, pana sodo tofauti tofauti. Vibandiko vimeweza kuwekwa ili kuonyesha bei ya kila bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa inayouza vifaa mbalimbali. Kati ya bidhaa hizi ni mabeseni yenye rangi tofauti tofauti. Vile vile pana viti na meza za plastiki zenye rangi ya bluu, rangi nyekundu kati ya zingine nyingi. Vibandiko vya bei vimewekwa ili kuweza kurahishisha kazi ya mnunuzi.

Ndani ya duka kuu la CarreFour , kunaoneka kaunti ya uharaka, kaunti hii inasaidia kuweza kushughulikia wateja, kwa njia ya uharaka bila kusubiri kwa muda mrefu, wengi wanaingia katika duka hili, ilikuweza kufanya ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti, mbele ya duka hili kuu, panaonekana pipa la taka ambalo linasaidia katika kuzoa taka.

Sehemu hii ya duka kuu inauza bidhaa tofauti tofauti, kati ya bidhaa zinazoonekana ni kama vile viungo ambavyo vinatumika katika mapishi. Viungo vyenyewe vimeweza kuwekwa katika ndoo tofauti tofauti. Kunaonekana pia jokofu ambalo linatumika kuhifadhi vinywaji tofauti tofauti na pia kuna sehemu ya kuweza kuoka mikate.

Bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka kuu, kati ya bidhaa hizi ni kahawa ambazo zimeweza kuwekwa ndani ya chupa zake. Vibandiko vya alama ya kuonyesha bei zimeweza kuwekwa kwa kila rafu ili kuwasaidia wanunuzi kutambua bei ya kila bidhaa.

Ndani ya duka kuu pamepangwa baisikeli, viti, pamoja na meza za plastiki. Meza na viti hivi vya plastiki ni vya rangi tofauti kwa mfano kuna rangi nyeusi ya viti hivyo. Vile vile, baisikeli zimeweza kupangwa kulingana na ukubwa na ata pia rangi. Mbele ya baisikeli, panapita mnunuzi ambaye anachagua bidhaa zake.

Katika duka kuu pana rafu ambazo zimepangwa bidhaa tofauti tofauti kwa mpangilio mzuri. Kuna wanunuzi ambao wanaonekana kutembea wakichagua bidhaa zao na kuziweka kwenye trololi. Vilevile kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya bidhaa tofauti tofauti.

Bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye rafu, ndani ya duka kuu, kati ya bidhaa hizo, ni karatasi za shashi kutoka kwenye kampuni tofauti kama vile Hanan , kwenye rafu ya kati kuna vinywaji, vya, aina tofauti, itia ndani, sharubati, wanunuzi, wanaonekana kuchagua, bidhaa zao na kuweza kuvinunua.

Ndani ya duka kuu kihususa sehemu inayouza nafaka pamoja na nyama. Nafaka hizi zimeweza kupangwa ndani ya mikebe ya glasi labda kuweza kurahisisha kazi ya wanunuzi. Alama za bei zimewekwa kando ya kila bidhaa ili kuwasaidia wanunuzi kutambua na kununua haraka.

Ndani ya dakika kuu ya kihususa sehemu ambayo inauza bidhaa tofauti zinazohusika katika kusafisha. Bidhaa zenyewe zikiwa ni kutoka kampuni tofauti. Kwa mfano, kuna bidhaa kutoka kampuni ya Omo na hata kampuni ya Jik.

Sehemu ya duka kuu la Cleanshelf ambalo limepangwa bidhaa tofauti tofauti. Kati ya bidhaa zilizopangwa kunazo karatasi ya shashi ambazo zinaweza kununuliwa na wateja tofauti tofauti. Vilevile kwa umbali kunaonekana nyanya za supu ambazo pia zinatumika katika upishi.

Ndani ya duka kuu, kihususa sehemu ya mkahawa. Kando ya mkahawa huo panaonekana kupangwa, keki, tofauti tofauti ambazo zimeokwa. Kando ya keki hizo panaonekana rafu ambayo imepangwa, dawa tofauti ya meno, kwa mfano kunaonekana kuwa kuna dawa ya aina ya Colgate .

Wanunuzi tofauti kwenye dukakuu; wakiwa wengine wana troli huku wengine wamebeba vikapu, wanatembea na kuchagua bidhaa kutoka kwenye rafu ili kuweza kuzinunua.

Ndani ya duka kuu sehemu ambayo inauza bidhaa kama vile matunda, asali na hata pia mikate ambayo imeokwa kwenye duka hili kuu. Kunaonekana mkahawa kwa mbali, ambao pia unaweza kutumika na wateja wa duka hili kuu.

Sehemu ya duka kuu ambayo imepangwa bidhaa mbalimbali kwenye rafu, kwa njia ya mpangilio mzuri. Kwenye mkono wa kushoto pembeni, panaonekana, bidhaa ya aina ya chokoleti ambazo zimetiwa katika mikebe tofauti tofauti. Kila bidhaa imeekewa kibandiko cha bei, bila shaka kwa ajili ya kumrahisishia mnunuzi kazi.

Kwenye duka kuu, pamepangwa aina tofauti tofauti ya matunda. Kati ya matunda, yanayouzwa katika duka hili kuu, ni parachichi pamoja na tikitimaji. Kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba, bei ya tikitimaji ni shilingi sabini na tisa, na bei ya parachichi ni shilingi mia, thelathini na nane za Kenya.

Ndani ya duka kuu, kuna vibandiko vya njano vya kuonyesha bei tofauti tofauti za bidhaa ambazo zimeweza kupewa turuhani. Sakafu ya duka hili lina vigae vyenye rangi ya malai. Dari inatoa mwangaza wa kutosha.

Sehemu ya duka kuu ambalo limepangwa bidhaa tofauti tofauti, kati ya bidhaa ikiwa imepangwa juu ya maboksi na bidhaa zingine zikiwa zimepangwa ndani ya rafu. Wanunuzi ambao wanachagua bidhaa kutoka kwenye rafu wanaonekana kwa mbali. Sakafu ya duka hili kuu ina vigae vya rangi ya malai.